Hili ni shamba na ukulima unaofanyika hapa ni wa nyanya, nyanya hizi bado ni changa na hazijaanza kuzaa matunda ambayo yatakuwa nyanya.